Jaji mkuu Martha Koome aliweza kuapishwa na kuanza majukumu yake kuhudumia taifa la Kenya, mwaka wa elfu mbili ishirini na tatu na kuanzia wakati huo hadi sasa hajaonekana kuwa na tatizo lolote.

Huduma ya posta inakuwezesha kutuma barua au hata pesa sehemu yoyote ambayo unataka kuituma. Wananchi wengi wamekumbatia huduma hii na kuiona ni ya rahisi sana.

Huduma Kenya iliweza kuibuliwa katika nchi hii yetu tukufu ili kuweza kuwasaidia wananchi kutatua matatizo mbalimbali ambayo huwa yanawasumbua kila uchao.

Ni furaha iliyoje baina ya wachezaji ambao baada ya soka wamefunga magoli kwa wingi na kuibua ushindi. Vilevile mashabiki hufurahia sana.

Wikendi nyingi hutegewa michezo, hivyo utapata mashabiki mbalimbali huweza kuungana ili kushabikia timu zao. Kuna michezo ya soka, kuna michezo ya voliboli na kadhalika.

Kando ya barabara ambayo inaonekana kuwa na shughuli nyingi, kuna takataka ambazo zimetupwa na wananchi ambao hawajawajibika katika kazi zao. Vilevile magari yanaonekana kupita na wananchi pia wanaonekana kupuuza taka hizo.

Tangu kuanzishwa kwa kituo cha Huduma Centre katika nchi ya Kenya, miji mingi imeweza kuwa na vituo mbalimbali ambavyo wananchi huenda kupokea usaidizi wa haraka iwapo wanataka kufanya jambo fulani.

Mashindano ya soka yanaenziwa sana katika mataifa mengi. Hapa nchini Kenya tuna timu mbalimbali ambazo huweza kuchuana ili kupata ni nani aliyebora zaidi na ataibuka kama mshindi.

Teknologia ya kisasa imeweza kuwaajiri vijana wengi katika sehemu tofauti nchini Kenya, hivyo sio rahisi kupata vijana wanakosa kazi kabisa kwasababu wataweza kupata ajira popote walipo.

Shule nyingi katika taifa la Kenya zimeweza kuandaa mashindano ya michezo ya kandanda. Wasichana kwa wavulana wameweza kujitokeza pakubwa ili kuweza kunyakua kikombe cha ni nani aliye bora zaidi.

Mashabiki wa timu ya Gor Mahia ambao ni wanawake, wamevalia jezi za timu hiyo. Nyuma yao kuna magari mbali mbali, vile vile kuna mwanaume ambaye anapita. Wanaonekana kuwa na mazungumzo.

Michezo huwa na mashabiki chungu nzima kote nchini. Hivyo utapata wanajitokeza kwa wingi sana, ili kuweza kushabikia timu zao ambazo wamezipenda na kuzienzi kabisa.

Katika ukumbi wa michezo mashabiki wamekalia pande moja huku wakiangalia timu mbili za voliboli zikichuana. Timu moja imevalia jezi za rangi nyekundu, timu nyingine imevalia jezi za rangi ya kijani kibichi. Wanaonekana kujikakamua sana.

Mashabiki wameungana katika uwanja wa michezo. Wanaonekana kupendeza, wanaonekana kuwa na furaha. Vilevile tuna shabiki mmoja ambaye amevalia bendera ambayo ni ya Kenya.

Katika uwanja wa michezo ambao umepakwa rangi ya bendera ya Kenya, mwanariadha ameruka na kuanguka chini na vumbi inaonekana.

Mchuano wa soka unaendelea baina ya timu mbili, ya Gor Mahia na ya AFC Leopards, huku uwanja ukiwa umefurika furifuri na mashabiki kutoka sehemu mbali mbali katika taifa hili tukufu.

Kampuni ya Sportpesa imeweza kufadhili michezo ya soka kote nchini. Utapata pia mashabiki wengi wameweza kununuliwa jezi ambazo huwa wanaenda nazo wakati wowote ambapo mambo haya yanaendelea.

Martha Koome ndiye jaji mkuu katika taifa tukufu la Kenya, na amejitokeza pakubwa ili kuhakikisha haki za binadamu hazijakuikwa hata kidogo, kwa makosa yote yameweza kurekebishwa inavyofaa.

Mtandao umeweza kurahisisha sana maisha ya binadamu, iwapo unataka kuwa na mazungumzo na mtu yeyote yule, ukitaka kutafuta kazi, unaweza kupata tu kwa kupitia mtandao.